Ni sehemu maalumu kwa ajili ya utoaji wa huduma za kifedha, sehemu hii husaidia watu kuhifadhi pesa zao na kuja kuzichukua kwa wakati mwingine.

Ni sehemu maalumu kwa ajili ya uuzaji wa vinywaji mbalimbali, kama vile pombe kali. Sehemu hii inavutiwa na watu wengi sana.

Ni sehemu ya uuzaji wa magari ikiwa gari moja limefunguliwa na kuonyeshwa kwa upande wa mbele jinsi lilivyo na jinsi linavyovutia.

Ni sehemu ya mbele ya gari ambapo dereva hukaa na kuendesha gari, sehemu hiyo ikiwa imezungukwa na redio, ikiwa na msikano pamoja na sehemu inayoonyesha mwendokasi wa gari na mafuta kiasi gani.

Ni sehemu maalumu kwa ajili ya ununuzi wa magari ambapo inaonyesha gari moja jeusi na watu wawili wakiwa wameshikilia bango.

Ni chombo maalumu ambacho kinatumika kanisani, kwa ajili ya uhifadhi wa fedha, wakati ambapo watu hutoa sadaka zao, huifadhi humo.

Ni duka maalum ambalo linauza bidhaa mbalimbali, bidhaa hizo zikiwa aina ya maziwa likiwa zinauzwa katika duka hili.

Ni sehemu maalumu kwa ajili ya uuzaji wa maziwa, sehemu hii inatoa huduma muda wote kwa sababu inatumia kifaa maalumu kwa ajili ya kutoa huduma hiyo.

Ni kifaa maalumu cha uuzaji wa maziwa, kifaa hiki kikiwa kimetengenezwa kwa kitaalamu zaidi kwa ajili ya kuuza maziwa.

Sehemu maalumu kwa ajili ya uuzaji wa maziwa ikitoa huduma kila siku. Sehemu hii husaidia watu kuja kuchagua maziwa hayo ikionesha watu wakiwa ndani.

Ni sehemu ya duka ambalo linauza maziwa pakiwa na watu wawili, mmoja yupo ndani na mwengine yuko nje.

Ni ofisi maalumu kwa ajili ya usambazaji wa bidhaa aina ya maziwa. Ambapo, watu wengi huja kwa ajili ya ununuaji wa bidhaa hiyo.

Sehemu imejengwa vizuri na kubandikwa picha zinazoonyesha kwamba panauzwa maziwa ya ng'ombe, ambapo unaweka pesa na unapata maziwa.

Ni duka maalum linalouza bidhaa mbalimbali kama vile vinywaji, ambavyo vimewekwa katika sehemu ambayo itavifanya vinywaji hivyo viwe vya baridi.

Ni sehemu maalumu iliyotengenezwa kisasa zaidi na kubandikwa picha zinazoonesha huduma gani inayotolewa sehemu hiyo, huduma hiyo inahusisha uuzaji wa maziwa.

Mtoto yupo katika duka la uuzaji wa bidhaa aina ya maziwa, akitafuta bidhaa ipi ingeweza kumfaa kwa ajili ya matumizi yake, bidhaa hizo zikiwa zimepangwa katika mtiririko maalumu kila bidhaa na sehemu yake.

Duka maalum la uuzaji wa maziwa ya ng’ombe, likiwa limefunguliwa na mtu ambaye anauza maziwa hayo akiwa ndani.

Ni sehemu maalumu kwa ajili ya uuzaji wa maziwa aina ya ng'ombe, ambapo pametengenezwa vizuri na kubandikwa matangazo yanayoonyesha hapa wanauza maziwa ya ng'ombe.

Kifaa kimetengenezwa kisasa zaidi, ikiwa ina saidia kuuza maziwa mtaani, kifaa hicho kikiwa kimebandikwa mabango na kuonyesha kinatumika kuuza maziwa.

Ni sehemu iliyotengenezwa kisasa zaidi, inayoonesha kuwa wanauza maziwa, ikibandikwa matangazo mbalimbali yanayoonesha hapa wanauza maziwa ya ng'ombe.

Ni sehemu ambayo inatumika kwa uuzaji wa samani ambapo sehemu hii inauza samani aina makochi pamoja na meza na viti pia na inaonyesha watu wawili wakiwa wanaangalia samani hizo.

Duka kubwa la uuzaji wa samani, aina ya makochi yakiwa yamepangwa katika mtiririko mzuri ikihusisha mtu aliyekuwa amekaa juu yake nakujaribu makochi hayo kama ni mazuri.

Ni duka kubwa linalouza samani aina ya makochi na vitanda pamoja na meza, ikiwa imepangwa katika sehemu sahihi na nzuri zaidi.

Ni aina ya samani ya makochi yenye rangi nyeupe ya kuvutia pamoja na mito yake, yaliyowekwa katika sehemu ya wazi kwa ajili ya wanunuzi kuona na kuvutiwa nayo zaidi.

Ni aina ya samani ya makochi na vitanda, yaliyowekwa katika sehemu nzuri kwa ajili ya kumvutia mteja.

Ni sehemu kubwa au duka kubwa ambalo linajihusisha na uuzaji wa samani kama vile vitanda, viti, makochi. Ambapo humsaidia mnunuaji kuvutiwa nayo.

Duka kubwa la uuzaji wa samani aina ya makochi na meza pamoja na viti, ambalo linavutia zaidi.

Ni samani aina ya makochi ambayo yamewekwa katika sehemu kwa ajili ya mauzo, yakivutia wateja kwa rangi zao mingine ikiwa meusi na mengine ikiwa meupe.

Duka zuri linalouza samani aina ya vitanda, vitanda hivyo vikiwa vizuri na vyenye rangi nyeupe, ambavyo vimeweka katika sehemu nzuri zaidi, kwa ajili ya kumvutia mteja kuja kununua.

Ni sehemu kwa ajili ya watu kuja kupumzika na kula chakula, ambapo watu huja na kupumzika sehemu hii kwa ajili ya kupata chakula kizuri.

Mazingira mazuri ya chumba ambayo yanavutia kumsaidia mtu, kuja kulala na kulipia.

Ni sehemu kubwa ya uuzaji wa mazao mbalimbali, ikijumuisha watu wengi wakija kuangalia na kununua mazao hayo.

Ni sehemu ya soko inayojihusisha na uuzaji wa vitu mbalimbali; sehemu hii ikiwa imechukua vitu vingi sana ambapo husaidia watu kuuza vitu hivyo.

Ni sehemu ya uuzaji wa mazao ya nafaka, ambapo inaonyesha wauzaji wa mazao na watu wawili mmoja wakike na mwingine wakiume

Ni sehemu ya soko, linalouza bidhaa aina ya nyanya, kitunguu, hoho, matango, viazi mviringo na ikionyesha mwanamama mmoja, akiwa amekaa katika sehemu hiyo.

Ni sehemu maalumu ambayo inahusisha uuzaji wa bidhaa aina ya nyanya, ikiwaonyesha wakulima wakiwa wanauza bidhaa hizo.

Ni sehemu maalumu ambayo inahusisha watu kuuza vitu mbalimbali, ambapo inamuonyesha mtu mmoja akiwa ameshika mboga.

Ni Sehemu ya uuzaji wa mazao mbalimbali, ambapo inahusisha watu wengi sana wakija kununua bidhaa hizo.

Ofisi iliyotengenzwa vizuri kwa kubandikwa matangazo kwa huduma wanayotoa, ambayo wanatoa huduma ya mkopo kwa watu. Matangazo hayo yakina na rangi nzuri ya bluu na maandishi meupe na watu.

Ni sehemu maalum kwa ajili ya uuzaji wa vitu mbalimbali, sehemu hii ikiwa imetengenezwa kwa ustadi wa hali ya juu zaidi.

Nguo nyingi zimetundikwa vizuri katika duka kubwa kwa ajili ya kuwavutia wateja kununua bidhaa hizo.

Ni duka la kisasa zaidi ambalo linauza bidhaa tofautitofauti kama vile kuuza viatu na kuuza kofia.

Ni sehemu ya kisasa zaidi yenye kuhusisha uuzaji wa nguo za kiume, wakiwa wameyavisha madolidoli nguo hizo na jinsi zinavyoonekana.

Ni sehemu maalumu kwa ajili ya uuzaji wa vitu mbalimbali, ikimuonyesha mwanadada mmoja akiwa katika duka hilo akitafuta vitu vya kununua.

Ni sehemu ya duka kubwa linalouza vitu mbalimbali, sehemu hii ikiwa imechukua vitu vingi ikiuza kwa ujumla au mtu kuja kununua vitu hivyo ikionyesha mwanamama mmoja akiwa ameshika aina ya bidhaa hiyo.

Duka kubwa la kisasa zaidi lililotengenezwa kwa vioo ambavyo humsaidia mtu kuona kitu kilichopo ndani. Duka hilo lina vitu mbalimbali, bidhaa mbalimbali ambazo zinauzwa hapo.

Duka kubwa linalouza bidhaa tofauti tofauti ambalo lina watu wengi sana, wakiwa wanaanglia bidhaa hizo na kuzinunua.

Duka kubwa linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa aina ya kimiminika. Duka hilo, likiwa limetenga kila bidhaa ya kimiminika na sehemu yake kumsaidia mnunuaji asipate shida kutafuta bidhaa hiyo.

Ni uuzaji wa kisasa zaidi, unaohusisha kuuza bidhaa tofautitofauti kama vile ndizi, nanasi, mikate na mengineyo.